Ndizi ambayo imevunwa tayari kupelekwa sokoni kuuzwa wanunuzi wakapate kupata lishe bora na kuwa na afya nzuri.

Mahindi ambayo yashaa komaa shambani tayari kuweza kuvunwa na mkulima ili akaweze kupata lishe na pia hata kuuza mengine ili apewe na maisha mazuri.

Shamba limepandwa mandizi kuendeleza kilimo uhai, ili wakulima waweze kujimudu katika shuguli zao za siku na kuwa na fedha za kuendeleza maisha yao ya baadae.

Shamba ambalo imepandwa migomba ya mandizi na mkulima, ambaye anapata kuvuna na kuweza kupeleka sokoni, ili aweze kumudu na kujikimu katika maisha yake.

Tunda ya mandizi, ambayo imeiva tayari kuweza kukuliwa na kupelekwa sokoni, wanunuzi wakapate kununua na mkulima akapate kufaidika kwa kupata mapato zaidi.

Ndizi imepandwa na mkulima ambayo mkulima anatumia kama chakula chake cha siku na pia kuuza sokoni akapate mapato mengine.

Kuna mandizi yamevunwa kutoka shambani tayari kupelekwa sokoni, ili mkulima aweze kupata mapato zaidi ya kuweza kujikimu kimaisha na pia kulinda jamii yake ili isonge mbele na maisha yakuwe bora.

Mkulima amepanda mahindi shambani mwake anatarajia yakue na yakaweze kumtolea mapato zaidi, ili akipeleka sokoni anaweza pata pesa ya kutumia na pia chakula.

Watu wawili na ng'ombe katika zizi ambazo wanaweza kueza kuzinyunyizia dawa ya kuua vimelea ili ng'ombe wenyewe wawe na afya njema na wakuwe na manufaa zaidi.

Shamba hili lililovamiwa na viwavi na mkulima ako na wasiwasi jinsi atakaweza kuzuia hao wadudu ambao wameleta hasara katika upanzi wake.

Mfanyibiashara sokoni ambao wanauza mandizi ili kuweza kujikimu kimapato na wateja ambao wanahitaji wanaeza fika hapa na kupata usaidizi ili waeze kuwa na afya njema na kuendelea na maisha vizuri .

Mahindi choma ambapo wateja wa sokoni wanakuja kunywa chai na kuweza kuwa na nguvu za kuendeleza shughuli zao za siku .

Kuna ng'ombe nyeusi ambaye amefugwa katika mti na mwenyewe ana ugonjwa anataka kuhudumiwa na daktari wa mifugo.

Kuna ng'ombe katika zizi ambao wanakamuliwa na mashine na maziwa yenyewe ipate kupelekwa sokoni na kufaidi mkulima.

Mkulima ambao wanakama ng'ombe katika zizi ili kuweza kupeleka maziwa katika soko na kupata mapato zaidi ambao itaweza kujimudu kimaisha na pia familia yao kuwa imara zaidi.

Kuna mgomba wa mandizi ambao ushatoa matunda ambayo inatarajiwa kuvunwa na kupeleka sokoni ili wanunuze wakaeze kufaidika kwa lishe bora.

Mgomba wa mandizi ambao umekomaa. Uko tayari kuvunwa na kupelekwa katika soko kuuzwa na kuweza kuleta pesa ambazo zitatumika kwa manufaa mengine.

Kuna shamba imepandwa migomba ya mandizi. Mandizi hayo yaweze kusaidia mkulima apate chakula chake cha siku na pia kulisha mifugo zake.

Shamba amablo mkulima amepanda migomba ya mandizi ya ng'ombe kukula ili mkulima aweze kujinufaisha na aweze kusonga mbele kimaisga kumudu mapato ya kila siku.

Mkulima ambaye amepeleka mandizi yake sokoni tayari anatafuta wateja ili akaeze kupata mapato zaidi itakayomsaidia kujiendeleza kimaisha na pia jamii yake kusonga mbele.

Daktari amevaa miwani, barakoa na gloves mkononi. Ako katika maabara ambapo anapima magonjwa aina mbalimbali ili akapate kujua ukweli.

Kuna mtu amekaa mezani kuna ndizi na ingine iko mkononi ambayo anataka kula ili awe na afya njema.

Kazi katika kampuni ya maziwa ambayo wanatayarisha ili wakaweze kupeleka sokoni na kupata faida zaidi ili waweze kuwa na maisha mazuri.

Mandizi mengi ambayo yamevunwa kutoka shambani na mkulima yanatayarishwa kupelekwa sokoni ili aweze kupata mapato zaidi na kujikimu kimaisha na kusonga mbele bila wasiwasi.

Mtu ameshika mandizi anapeleka kuuza sokoni ili aweze kumudu mahitaji yake ya kila siku na familia yake na maisha yake ikapate kusonga mbele bila ya pingamizi lolote.

Dada ambaye akona mtungi wa dawa ya kunyunyizia ng'ombe ili kuweza kuzuia vimelea ambao wanaeza hathari ng'ombe na kua na magonjwa tofauti yasiojulikana

Kuna mgomba wa ndizi ambao umepandwa shambani na mkulima ili uweze kumfaidi wakati unapokomaa naweze kukula na pia kuuuza sokoni apate faida na kujiendeleza kimaisha.

Ndizi mengi ambayo imevunwa na mkulima kutoka shambani, tayari imepangwa kwa mpangilio kupelekwa sokoni, ili akaweze kupata mapato zaidi ya kuweza kujikimu kimaisha na familia yake.

Shamba la mandizi mengi, yamepandwa na mkulima, aweze kujisaidia kujimudu kimapato na kuendeleza maisha yake kwa amani.

Kuna chakula cha ng'ombe kimeandaliwa na kuwekwa mahali ambapo inafaa, kitakuwa kinatolewa hapo polepole na ng'ombe wakilishwa polepole ili waweze kuwa na afya njema na waweze kuwa wa manufaa zaidi.

Yako kwenye ndoo yamekamuliwa na mkulima ambaye anataka apeleke sokoni kuuza na kupata mapato ya kujiendeleza kimaisha.

Mkulima anabeba ndoo anachuga maziwa tayari kuweza kuyasafirisha katika kampuni ili aweze kupata mapato na kujimudu kimaisha bila kukuwa na wasiwasi wote na kusonga mbele.

Mgomba wa ndizi shambani tayari umekomaa ambapo mkulima ataweza kuvuna na kuweza kupika ama hata kupeleka sokoni kupata mapazo zaidi ili ajiedeleze kimaisha na jamii yake kufurahia.

Mbele ya zizi, ng'ombe wako ndani ya zizi, kuna mfugaji anakama ng'ombe ya maziwa ili aweze kupeleka maziwa hayo sokoni yamsaidie kujiendeleza kimsingi.

Mkulima ameinama ambaye anakama ngo'mbe mweusi, maziwa yakienda kwa ndoo, ili aweze kupeleka sokoni na kupata faida ya kujiendeleza kimaisha na jamii yake kwa jumla.

Mpishi katika hoteli akitengeneza ndizi ili wateja wanapomtembelea wakaweze kupata lishe bora na kushiba na wawe na afya njema isiyokuwa na upungufu wowote.

Shamba la migomba ya mandizi, mandizi ambayo yanatumiwa, yanakulwa na mengine kusafirishwa sokoni ili wakulima waweze kupata mapato mengine ya kutumia katika maisha yao.

Kuna watu wawili wamevaa barakoa na sare nyeupe wanasaidiana kuchunga maziwa ili yawe mazuri kuweza kutumia kusiweze kuwa na matatizo ya kiafya.

Ng'ombe wa maziwa akiwa zizini akikamuliwa na mashine ili maziwa hayo yakapate kupelekwa sokoni na na kuleta pesa za matuizi mengine.

Shamba la migomba ya mandizi ambalo mkulima ameeza kupanda ili akaweze kupata chakula cha kutosha na pia ata kuuza, kupeleka sokoni apate mapato zaidi ya kujikimu katika maisha yake.

Mama ameshika besheni mkononi, kijana naye ako na mtungi anammwagia maji ili mama atumie maji hayo kufanya usafi wa nyumba na usafi wa apa inje ambapo wamesimama ili kuwe na mazingira mema.

Wakulima ambao wako shambani baada ya kuvuna mandizi wakitayarisha ili wapeleke sokoni ili waweze kupata mapato na kujikimu katika maisha yao ya mbeleni.

Kuna ng'ombe ambao wako zizini wanakamuliwa na mashine ili mkulima akaeze kupata maziwa na kusafirisha sokoni kuuza ili akapate mapato zaidi itakayo msaidia kwa maswala ya kimsingi na kuendelea na maisha pia.

Wakulima watatu ambao wamevuna mandizi tayari wakitayarisha kweli kupakia wakapate kupeleka sokoni na kuuza na kuendeleza maisha yao.

Mkulima anashikisha maziwa yake, ameleta katika kampuni ya maziwa. Na kando kuna lori ambalo linasafirisha maziwa yenyewe katika masoko mbalimbali nchini.

Kuna mandizi yamevunwa kutoka shambani yanatayarishwa kupelekwa sokoni na wakulima ili wakaweze kupata mapato zaidi ya kujiendeleza na kazi zao.

Kuna nyumba na mama amesimama shambani kwake, amepanda mandizi ambayo anaiangalia kama imekomaa aweze kukata na kutumia akule na kuu...

Kuna ng'ombe amefugwa kwa mti aliyena ugojwa wa ngozi, ni mweusi. Daktari amemtembela ili kuweza kumtibu apate afueni na mkulima asikue na mahangaiko aeze kupata maziwa kwa wingi.

Mkulima akiwa katika shamba yake amepata ndizi iliyokomaa anataka akate ili aweze kupika na hata kupeleka sokoni kupata mapato zaidi ya kujikimu kimaisha.